Duka kubwa la nguo. Nguo nyingi zikiwemo shuka na vitambaa zimening'inia kwenye pau ndefu ya chuma. Zimepangwa kwa rangi na muundo mbalimbali zikiwemo nyekundu, njano, samawati na kijani.

Duka la nguo, labda la nguo za mitumba au za bei nafuu, likiwa na shughuli nyingi. Nguo nyingi zimepangwa kwenye meza, na zimenyonywa kwenye vitundiko zikiwa zimepangwa kwa wingi. Kofia za rangi mbalimbali zimepangwa juu ya meza.

Duka dogo la nguo, nguo za aina nyingi na rangi tofauti, zimening'inizwa kwenye pao za chuma, huku zingine zikiwa zimekunjiwa kwenye rafu upande wa kushoto. Ukuta wa kulia una muundo wa matofali. Taa za juu zinaangazia chumba hiyo.

Duka kubwa la nguo na viatu. Rafu ndefu zimejaza chumba zikionyesha bidhaa zilizopangwa vizuri. Upande wa kulia kuna viatu vingi vikiwa vimepangwa kwenye rafu nyeupe. Nguo pia zimening'inizwa kwenye pau refu.

Mkusanyiko mkubwa wa miwani ya jua iliyo pangwa kwenye stendi ndefu. Miwani ina maumbo rangi na staili mbalimbali , ikionyesha chaguo tele. Baadhi ya miwani ina lenzi za rangi tofauti kama samawati nyekundu na kahawia.

Mashati mengi yaliyowekwa vizuri mezani. Rangi tofauti zimeonekana. Kuna ishara ya sale kubwa. Punguzo la asilimia 45. Hili ni duka la nguo za kiume. Bidhaa zimepangwa kwa umaridadi. Wateja wanaweza kuchagua.

Duka la nguo lililozaja nguo mbali mbali ,zimetundikwa kwenye rege za chuma zikiwa zimepangwa vizuri Kuna mashati, suruali na sakafu zenye nyingi, mfuko kadhaa umewekwa kwenye juu ya rafu, ukuta wa nyuma una mistari ya manjano na nyeupe, kuna aina zote za nguo inaonekana hapa ,hali ya hewa inaonekana kuwa safi

Duka la nguo la ndani. Kuna rafu nyingi, zikiwa na mavazi yaliyopangwa vizuri. Sehemu ya wanawake inaonekana wazi. Rangi mbalimbali za nguo zinaonekana. Kuna manikins chache zinazoonyesha mitindo. Sakafu ni vigae safi na vyeupe.

Ni duka la nguo lililopangwa vizuri. Nguo za rangi mbalimbali zimetundikwa kwenye reki. Vioo vingi vinatoa mwanga mzuri. Samani za kisasa kama viti vyeusi zinatambulika. Barabara pana kati ya reki inaruhusu wateja kutembea vizuri. Katikati kuna bango lenye jina Huawei. Duka linaonekana kuwa safi na la kuvutia.

Ndani ya duka la nguo, kuna bango kubwa jekundu likionyesha sale sixty seven percent off . Nguo nyingi zimewekwa vizuri kwenye rafu na stendi. Mashati ya rangi mbalimbali yamening'inizwa na mengine yamepindwa. Wateja wachache wanaonekana ndani ya duka.

Nguo nyingi zilizoning'inia hasa suti zenye rangi tofauti tofauti kama kijivu, kahawia na nyeusi. Baadhi na jaketi na zingine ni suruali. Zimepangwa vizuri kwenye vyuma vya kuningia nguo. Inaonekana kama duka la nguo au chumba cha kubadilisha. Zimeunganishwa zikiashiria suti kamili.

Safu ndefu ya mannequinns zilizovaa nguo mbalimbali. Zimepangwa ndani ya duka zikionyesha mitindo tofauti ya mavazi. Rangi ya nguo zinavutia macho kuanzia njano, nyekundu hadi za maua. Sakafu ina vigae vyenye rangi ya giza na nyeupe. Mwanga unaangazia bidhaa vizuri.

Duka la nguo la Town team ndani ya jengo kubwa. Nguo nyingi zimetundikwa kwenye rafu zikiwemo t-shirt , fulana na jaketi. Kuna pia mti ya krismasi iliyopambwa. Sakafu inang'aa sana ikionyesha usafi. Watu wachache wanaonekana nyuma.

Ndani ya duka la nguo za kifahari. Nguo zimepangwa kwenye rafu na meza. Viatu na vifaa vinaonekana pia. Taa za kisasa zinaning'inia juu. Sakafu ya mbao inatoa mwonekano mzuri. Reki nyeusi na za dhahabu zimejaa bidhaa.

Duka la suti zikiwa zimetundikwa kwenye rege kuna za rangi mbalimbali kama samawati, kahawia, kijifu na maharuni, zimepangwa vizuri kwenye safu mbili, taa za duka zinamulika nguo hizo, Kila suti inaonekana mpya tayari kufaliwa

Duka la nguo lililojaa bidhaa. Nguo mbalimbali zimetundikwa kwenye stendi nyeusi zikiwemo za watu wazima na watoto. Kuna pia mifuko ya mikono na vifaa vingine vimepangwa vizuri. Ukuta wa nyuma una muundo wa dhahabu na nyeupe.

Sehemu ya duka la nguo na mifuko. Mifuko mingi ya rangi tofauti imepangwa juu ya rafu. Chini yake, sururali na nguo zingine zimening'inizwa kwenye stendi. Kuna aina nyingi za nguo zikiwemo suti na mashati. Bidhaa zote zimepangwa vizuri.

Soko la wazi la nguo. Nguo nyingi zimetundikwa kwenye raki ndefu. Chini yake, rundo la nguo limetapakaa chini. Majengo yanaonekana nyuma. Rangi nyingi za nguo zinaonekana, ni biashara ya mitumba au nguo za bei nafuu.

Gari la zamani aina ya Ford Capri likiwa na rangi ya manjano iliyokolea na milia nyeusi inaonekana liko limeegeshwa kwenye nyasi karibu na ukuta wa matofali. Lina kioo cha mbele kikubwa na taa ya mbele ya mraba. Paa lake ni rangi nyeusi likitofautiana na rangi ya manjano ya mwili wake. Namba ya usajili inaonekana wazi mbele KPF 200.

Mwanaume na mwanamke wakiwa ndani ya duka ya magari. Mwanaume labda muuzaji amevaa suti na miwani akitabasamu na kuelekeza mkono wake kwenye gari. Anaonekana akieleza kitu kwa shauku. Mwanamke labda mteja amevaa sweta naye anatabasamu akimskiliza kwa makini.

Magari matatu meupe, yaliyokuwa yameegeshwa. Gari lililo katikati linaonekana kuwa Dodge Challenger ikiwa na hudi yenye hewa. Gari lingine linaonekana upande wa kushoto, magari yote yanaonekana safi na yanang'aa.

Gari la kisasa aina ya SUV lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Magurudumu yake yana muundo wa kuvutia. Lina paa ya kubeba mizigo. Nyuma ya gari kuna miti mirefu aina ya misonombari likionyesha mazingira ya mashambani.

Gari jeusi la Honda stream, likiwa limeegeshwa kwenye eneo la maegesho lenye lami. Jua linaonekana likichomoza, na kuunda kivuli chini ya gari. Nyuma kuna jengo la kisasa, gari linaonekana kuwa safi, na nambari ya usajili ni KCS.Ni picha ya gari lililokuwa limeegeshwa nje.

Skrini ya simu ya mkononi inayoonyesha programu ya Youtube. Juu kabisa kuna ubao wa hali unaonyesha muda saa tisa ishirini na viashiria vya mtandao na battery .Kuna video mbli kuu zinazoonekana. Ya kwanza ina kichwa Fare Thee Well Baby Ariana na inaonekana kuwa na maudhui ya mazishi. Inaonyesha watu wengi wakiwa wamekusanyika nje.

Trela kubwa ya kubebea magari ikiwa imetengenezwa kwa chuma cha samawati. Trela ina jukwaa la chini ya kupakia magari na juu yake kuna majukwaa mengine mawili yaliyoinuka. Yamekusudiwa pia kubeba magari mengi. Magurudumu mawili yanaonekana wazi.

Vani nyeupe, labda Toyota Hiace, ikiwa imeegeshwa kando ya barabara. Gari hilo lina madirisha meusi na namba ya usajili ya Kenya, KDJ 799S, inaonekana mbele. Nyuma yake, kuna jengo yenye nembo, Hillcourt, likionyesha kuwa ni mahali pa makazi au biashara.

Gari kubwa jeusi limeegeshwa barabarani. Lina paa ya kubebea mizigo. Rangi yake imechanganywa na kijivu. Bampa ya chuma imewekwa mbele. Magurudumu yake yana matairi makubwa. Mazingira ya nyuma yanaonyesha shamba.

Wanawake wawili na mwanamke mmoja wamesimama karibu na gari jipya la rangi ya samawati. Mmoja wao mwenye shati jeupe anaonekana kuwafafanulia kitu. Watu wengine wanasikiliza kwa makini. Wako ndani ya jumba kubwa la kuonyesha magari. Sakafu inang'aa. Hali ya hewa pia inaonekana kuwa angavu.

Kundi la watu nje labda kwenye hafla fulani. Magari kadhaa yametandaeneo eneo hilo yakipakiwa chini ya miti. Baadhi ya watu wamesimama wengine wameketi chini wakipita gumzo. Anga linaonekana wazi likionyesha hali ya hewa nzuri.

Maonyesho makubwa ya magari. Gari za rangi tofauti zimewekwa wazi kwa ajili ya kutazama. Kuna rangi nyekundu, nyeupe na machungwa. Sakafu imetenganishwa, kuna njia nyekundu ya kutembea. Watu wengi wanatembea wakiangalia magari hayo. Taa nyingi zimewekwa juu ya dari zikiangaza eneo lote. Hali inaonekana kuwa yenye shughuli nyingi.

Ndani ya gari la zamani. Kidirisha kinaonyesha usukani mweusi wenye chuma. Dashbodi ina vifaa vya kupimia spidomita na redio ya zamani. Kinaonekana kimechakaa kidogo lakini bado kinaonekana maridadi, ni mfano wa gari la kale labda Ford Mustang, ina hisia ya kale na historia.

Sehemu ya kuuzia magari, kuna gari aina ya Honda ambalo limeegeshwa huku nyuma gari jeupe na magari mengineo yakionekana. Ni mbele ya kampuni ya Hyundai, kuna mtu amesimama wima katika nyuma ya picha amevaa shati jeupe.

Kiwanda kikubwa cha kutengenezea mabasi. Mabasi kadhaa yanaonekana yakiwa katika hatua tofauti za ujenzi. Mbele, kuna basi la manjano lililofunguliwa sehemu ya injini. Nyuma yake kuna basi jeupe, likifuatiwa na mengine. Sakafu ni ya kijivu na dari lina muundo wa chuma.

Gari jeupe aina ya SUV limeegeshwa. Lina rimu nyeusi na namba ya usajili KCE mia moja sitini na mbili C. Nyuma yake kuna uzio mrefu wa chuma. Jingine linaonekana likiwa limepaki mbali. Hali ya hewa inaonekana jua. Ni gari maridadi iliyopigwa mcha...

Gari jeusi la subaru forester, lililoegeshwa. Liko kwenye eneo lenye changarawe. Namba ya usajili ya Kenya ni KBB 862 R. Kuna magari mengine yaliyopakiwa nyuma. Majengo yanaonekana kwa mbali.

Basi dogo jeupe likiwa limeegeshwa nje. Linang'aa chini ya jua kali. Madirisha yake ni meusi yakionyesha anga. Kuna mstari wa njano nyekundu nyuma. Magurudumu yanakamilisha muonekano wake. Mbele yake kuna barabara ya lami. Nyuma miti na mimea. Gari linaonekana tayari kwa usafiri.

Gari la kifahari la rangi nyeusi aina ya Mercedes Benz likiwa limeegeshwa kando ya barabara lenye lami. Gari hilo lina nambari ya usajili ya Kenya KAG 528U mbele. Muundo wake unaonena kuwa wa zamani kidogo lakini bado linaonekana kutunzwa vizuri.

Basi jeupe aina ya Toyota Hias likiwa limeegeshwa. Nyuma yake kuna jengo lenye paa la kijani kibichi na bati la Hill Court. Waya za umeme zinaning'inia juu ya anga la samawati lenye mawingu meupe. Vipande vya miti vinaonekana pembeni. Hali ya hewa inaonekana kuwa safi.

Gari la zamani. Rangi ya kijani kibichi lina sehemu ya nyuma wazi. Namba ya usajili ni KEB 974.Kuna kioo cha mbele kilichoinuliwa. Taa nyekundu za nyuma zinaonekana. Matayiri yake yana rimu nyeupe.

Gari jeupe michezo likiwa limeegeshwa mbele ya gereji. Mlango wa gereji una maneno service na approach slowly autodo . Magurudumu ya gari ni meusi. Taasisi hiyo ina mwanga mkali. Gari inaonekana chini. Inaonyesha sehemu ya huduma ya magari jioni au usiku.

Safu ndefu ya magari yaliyopakiwa nje. Magari hayo yana rangi tofauti. Mengi ni meupe. Jengo refu linaonekana nyuma. Barabara ya vigae nyekundu inaonekana. Hali ya hewa ni ya mawingu kidogo. Inaonekana ni eneo la uuzaji wa magari.

Tukio la magari mawili, moja ni la kijani kibichi lingine ni tuktuk nyekundu. Magari haya yamesimama kwenye nyasi karibu na miti mingi. Watu wachache wamesimama karibu na magari. Mmoja amevaa koti la usalama la njano. Hali ya hewa inaonekana kuwa jua. Huenda ni ajali ndogo.

Mwanaume anaonyesha gari jipywa kwa mwanamke, wako ndani ya jumba cha maonyesho cha magari. Mwanamke anashikilia kompyuta kibao labda akifanya hesabu. Gari linaonekana la kisasa lenye mlango wazi . Wote wanaonekana kutabasamu.

Gari dogo aina ya vani nyeupe likiwa limeegeshwa usiku taa zake za nyuma zinafanya kazi zikiagaza gizani namba ya usajili inaonekana kwa wazi KDR mia tisa sitini na tatu V nyuma yake kuna jengo kubwa lenye taa zinazo ng'aa

Gari jekundu aina ya Subaru Forester imepigwa picha kutoka nyuma. Ina nambari ya usajili KCW 564G. Magurudumu yake yana rimu nyeusi. Iko imepaki nje labda barabarani au kwenye eneo la wazi. Mbingu inaonekana safi na kuna majengo nyuma.

Gari dogo la abiria aina ya vani likiwa limeegeshwa barabarani. Rangi yake nyeupe inang'aa chini ya jua kali. Mlango wa upande umefunguliwa ukiashiria utayari wa kubeba abiria. Namba ya usajili ya Kenya inaonekana wazi KDR 963V ikionyesha asili ya Kenya. Nyuma kuna jengo la biashara.

Gari jeupe aina ya Toyota Hiace ikiwa imeegeshwa barabarani. Ina madirisha meusi na stika zenye rangi nyekundu na njano nyuma. Kwenye dirisha la nyuma kuna ishara ya namba 80. Anga lina mawingu meupe na miti inaonekana nyuma.

Gari dogo jeupe likiwa limeegeshwa barabarani. Lina nambari ya usajili ya kenya ya KBH 990J. Magurudumu yake yanonekana wazi. Mbele kuna barabara ya lami na udongo. Upande wa kushoto kuna ukuta mweupe na miti.

Gari la kifahari aina ya Toyota Landcruiser Prado TX iliyopakwa rangi ya kijivu nyeusi likiwa limeegeshwa nje. Inaonyesha gari la kutumia nje ya barabara, SUV, na lina raki ya mizigo juu ya paa. Namba ya usajili yenye Kenya, KDK, inaonekana kwenye namba ya usajili ya njano.

Soko la jadi la bidhaa za mikono. Upande wa kulia kuna kuta zilizojazwa shanga na mikufu ya rangi nyingi zikining'inia kwa wingi. Rangi za shanga ni pamoja na nyekundu, samawati, manjano na nyeusi. Katikati kuna mifuko ya mikono na pochi zilizotengenezwa kwa nyasi au ngozi.

Eneo la nje usiku labda kwenye barabara kando ya jengo. Kuna miavuli mikubwa miwili imesimama moja ya zambarau na mwingine wa samawati zikitoa kivuli au ulinzi. Chini ya miavuli kuna maua mengi yaliyopangwa kwenye makundi yakionyesha kuwa ni duka la maua aua sehemu ya kumbukumbu.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi. Bidhaa mbalimbali za matunda na mboga zimepangwa kwa uangalifu, kwenye meza za mbao. Upande wa kulia, kuna miganda mikubwa ya ndizi zilizoning'inia, na chini yake kuna nyanya na matunda mengine.

Soko la wazi la bidhaa za sanaa na ufundi. Kuna meza au sakafu iliyofunikwa na nguo ya manjano ambapo bidhaa nyingi zimepangwa. Vitu vingi vilivyotengenezwa kwa mbao vinaonekana kama vile sanamu za wanyama, vinyago na michongo mbalimbali.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi. Mbele kuna toroli tupu la kubebea mizigo, nyuma kuna vibanda vingi vilivyofunikwa kwa turubai vikionyesha bidhaa mbalimbali kama matunda, ndizi na nguo zilizoning'inia. Watu wengi wanaoneka wakitembea au wakifanya biashara zao .

Soko la wazi lenye shughuli nyingi. Bidhaa mbalimbali za matunda na mboga zimetandikwa chini zikiwavutia wanunuzi. Watu wengine wamekusanyika wakichagua na kununua bidhaa. Kuna wanawake waliovaa mavazi tofauti wakifanya biashara zao. Mazingira yamejaa uhai yakionyesha maisha ya kila siku sokoni.

Soko la mboga na matunda. Nyanya nyekundu, pilipili hoho kijani na vitunguu vyeupe vimepangwa vizuri. Kuna karoti na mboga nyingine pia. Mwanamke mmoja mnunuzi anaonekana nyuma. Rangi angavu za bidhaa zinavutia macho.

Duka la wazi lililojazwa na shanga na bidhaa za sanaa za jadi, labda kutoka Kenya au Afrika Mashariki. Kuna shanga nyingi za shingo, bangili, na vitu vingine vilivyotengenezwa kwa shanga za rangi mbalimbali kama vile nyekundu, kijani, njano, samawati na nyeusi.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi. Bidhaa nyingi za rangi mbalimbali zimepangwa. Watu wachache wanaonekana wakitembea. Kuna vibanda vingi vya kuuza bidhaa. Hii inaonekana kama duka la zawadi au soko la sanaa. Mwanga unamulika kutoka juu.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi. Watu wengi wamekusanyika wakinunua na kuuza bidhaa mbalimbali. Udongo ni tope na una maji. Bidhaa kama matunda na mboga zimepangwa chini. Baadhi ya wafanyibiashara wamebeba miavuli. Hali inaonekana kuwa ya pilkapilka nyingi.

Ni miganda ya ndizi imepangwa vizuri, kuna aina tofauti ya ndizi, baadhi ni njano iliokolea na nyingine ni njano nyepesi, zimepangwa juu kitambaa au gunia. Inaonekana kama soko au duka la matunda tayari kwa ku uzwa. Ndizi zinaonekana kuwa mbivu na tamu.

Soko kubwa lenye shughuli nyigni lililo wazi lineonekana kutoka juu. Mamia ya miavuli ya rangi mbalimbali kama vile nyeupe, nyekundu, kijani na samawati yamefunguliwa. Yanatoa kivuli kwa wafanyibiashara na wateja. Chini ya miavuli kuna rundo la bidhaa mbalimbali.

Maua mengi yenye rangi tofauti yaliyopangwa kwenye mabukali. Maua meupe, mekundu na ya rangi ya waridi yanaonekana. Baadhi yamefungwa kama shada mengine yapo kwenye ndoo. Kuna pia riboni na mimea mingine ya mapambo. Hii inaonekana kama duka la maua.

Soko la ndani, limejaa bidhaa, viungo vingi, chai na vitu vingine vimepangwa vizuri. Kuna ndoo, mitungi, mifuko na chupa zimetumika. Majina kama Kenya Tea na pilau masala yanaonekana wazi. Hii ni taswira ya biashara yenye shughuli. Eneo lote linaonekana vizuri.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi. Bidhaa mbalimbali za matunda na mboga zimepangwa ardhini. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kuuza. Mwanamke, ameinama akichagua bidhaa. Wengine wamekaa chini, wakiuza. Gari kubwa nyeupe inafunika soko.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi. Ndizi za njano zimetundikwa juu, viazi vikiwa vimepangwa kwenye masanduku mbele, karoti nyingi zimeekwa kwenye mfuko, nyanya nyekundu, pilipili na matunda mengine yamepangwa vizuri. Kuna mahindi machanga na mboga za kijani pia.

Soko la sanaa na ufundi. Kuta zimejaa vito, shanga na kazi za mikono. Mwanamume mmoja amesimama akipangaa bidhaa. Chini kuna meza zenye nguo zilizokunjwa. Vifaa vya sanaa mbalimbali vinaonekana kila mahali.

Meza iliyojaa samaki waliokaangwa na walioanikwa. Kuna aina nyingi za samaki baadhi yao wamepikwa mbaka kuwa kahawia. Mafuta kidogo yanaonekana kwenye chombo juu. Watu wawili wanaonekana nyuma.

Soko la matunda kuna ndizi nyingi ziking'ing'inia. Meza imepangwa vizuri na maembe, machungwa, nanasi na tufaha. Chini kuna ndizi, viazi vitamu na parachichi kwenye masanduku, hali ya chini ni chafu kidogo, ni biashara ndogo ndogo mtaani.

Bango la, offices to let, limening'inizwa ukutani. Ukuta umetengenezwa kwa matofali ya rangi tofauti. Bango kubwa la samawati linaonyesha nafasi za ofisi zinazopatikana kuanzia futi za miraba mia nne hadi elfu tano. Pia kuna namba ya simu ya mawasiliano na nembo ya, pasley enterprises.

Majengo mengi yenye kuta za zambarau, na milango ya kijani, yanaonekana yamejengwa kwa mtindo wa kizamani. Mabango ya matangazo, yanatanda kila mahali yakionyesha to let, bedsitters, water refill na Lighthouse chapel. Pia kuna nambari za simu za mawasiliano. Anga ni samawati, isiyo na mawingu.

Ndani ya jengo la ghorofa, ikitazamwa kutoka chini kuenda juu, ikisisitiza mwanga wa asili. Juu ya jengo, kuna paa la kioo, likiruhusu mwanga wa jua kuingia ndani kabisa. Mbingu na mawingu yanaonekana kupitia kioo.

Mandhari ya jiji la Kenya, ikiwa na majengo marefu yanaonekana angani. Chini ya anga ya samawati na mawingu meupe. Mbele kuna majengo kadhaa ya ghorofa, baadhi yakiwa yamejengwa kwa mtindo wa kisasa na mengine yamefunikwa na mabanda kwa muda.

Jengo refu la ghorofa nyingi, likiwa na kuta za matofali ya kijivu. Baadhi ya sehemu ya jengo , zimepakwa rangi nyekundu wima, zikiongeza mvuto. Kwenye ukuta wa kulia kuna maandishi yaliyoandikwa Wanjiku Plaza.

Jengo refu la ghorofa nyingi, linaonekana wazi chini ya anga la samawati lenye mawingu meupe. Jengo lina rangi ya kijani kibichi likiwa na madirisha mengi. Juu yake, antena za mawasiliano. Karibu, kuna makontena ya kubeba mizigo na rundo la mawe

Majengo kadhaa ya kisasa, labda makazi ya kifahari. Kila jengo lina ghorofa kadhaa zikiwa na madirisha makubwa na roshani. Rangi kuu ya majengo ni nyeupe na kijivu nyeusi.

Ukuta mrefu uliojengwa kwa matofali. Una muundo wa kipekee ukiwa na matofali ya rangi nyekundu na kijivu yaliyopangiliwa kwa mpangilio wa chessboard .Matofali hayo yamepangwa kwa njia inayotoa kina na umbo kwenye ukuta.

Jengo la biashara la ghrofa nyingi. Ghorofa ya juu ina ukuta wa rangi ya samawati na madirisha ya kioo. Ya chini`, ina roshani zilizo na matuti ya chuma. Sehemu ya chini ya jengo ina maduka au nafasi ya biashara.

Nyumba nzuri ya ghorofa mbili. Rangi yake ya machungwa na nyeupe inavutia macho. Madirisha mengi yamepambwa kwa vioo vyeusi. Bustani yenye mimea mbalimbali na maua zinazunguka nyumba ikiongeza uzuri wa asili. Anga linaonekana wazi likiwa na mawingu meupe.

Jengo jeupe lenye madirisha meusi. Mlango mkuu unafunguka. Kuna eneo pana la zege mbele. Anga lina samawati safi na jua kali linamulika. Sehemu za kuta zimechakaa kidogo. Bati la paa linaonekana, ni taswira ya nyumba labda makaazi ikiwa imejengwa vizuri. Hali ya hewa ni nzuri.

Jengo refu lenye paa la nyasi au makuti. Ni jengo la ghorofa nyingi, likionekana kuwa na kuta zilizotengenezwa kwa vifaa asili , labda mianzi au mbao zilizochongwa. Kila ghorofa lina muundo wa kimiani au matundu.

Majengo marefu ya kisasa. Bango kubwa la matangazo limesimama mbele. Bango lina picha ya jengo lingine na habari za mauzo. Miti mirefu inaonekana pembeni. Anga ni samawati na mawingu machache.

Jengo la ghorofa, linaitwa MS Appartment . Kuna mabango ya kukodisha chini. Anga lina mawingu meupe na samawati. Majengo mengine yanaonekana mbali. Chini kuna mbao na vitu vya ujenzi.

Jengo refu la gorofa liitwalo Kinglesy Plaza. Jua lishaagaza sana likifanya sehemu ya jengo igae. Madirisha mengi yanaonekana anga inaonekana wazi ikiwa na mawigu meupe.

Jengo refu jeupe. Juu yake kuna mnara wa mawasiliano. Mbele ya jengo kuna bango kubwa la kuuza nyumba, linasema kuuza kuanza dola elfu arubaini. Linataja pia Symphony residence na eneo la Lavington. Namba ya simu pia ipo. Kuna bango jingine upande wa kulia kubwa na la kijani.

Bango la tangazo la mauzo ya mali isiyo hamishika. Bango hilo lina rangi mbili kuu; nyekundu, kahawia upande wa kushoto na kijani kibichi upande wa kulia. Upande wa kushoto, kwa herufi kubwa imeandikwa FOR SALE . Katika bango, kuna nembo ya Pam Golding Properties yenye jengo ndogo.

Bango la mali isiyohamishika la Highway Heights Kilimani. Linaonyesha jengo refu la kisasa linalouzwa au kupangishwa. Majengo haya yanatoa ofisi yenye huduma bora. Namba ya simu imeonekana wazi ikiwa rahisi kupatikana. Bango limefungwa kwenye nguzo katikati ya mti.

Jengo refu la ghorofa liitwalo M4 Apartment, lina maduka chini yakiwemo Meat master na Glamour salon, yakionyesha biashara mbalimbali. Ghorofa la juu zina balkoni na madirisha mengi. Anga linaonekana wazi likiwa na mawingu kidogo. Rangi ya jengo ni kahawia na zambarau.

Jengo refu la biashara mabango mbali mbali yametundikwa mbele. Bango moja lina hardware zingine Lina pse interiors tofali za rangi tofauti zimepangwa kushoto. Kuna pia mabango ya to let na proganite

Nyumba ya kisasa ina rangi ya samawati na vigae vyekundu. Dirisha kubwa za vioo zinaonekana kuwa wazi. Kuna ukuta wa matofali mbele. Anga ina mawingu ya samawati. Ni mandhari ya nyumba mpya.

Jengo refu likiwa limeangaziwa usiku. Mbele yake kuna miti mingi ya kijani kibichi. Nyuma ya jengo kuna anga nyeusi iliyofunikwa na mawingu. Taa nyingine za jiji zinaonekana kwa umbali. Barabara iliyo chini inaonekana tulivu.

Jengo refu la ghorofa lina rangi ya manjano na nyeupe likionyesha mchanganyiko wa kisasa na wa kitamaduni. Balcony nyingi zimetundikwa nje. Anga linaonekana wazi likiwa na mawingu machache meupe.

Sehemu ya duka la samaki bango kubwa la fishmonger limetundikwa juu. Meza mbili zimejaa samaki wabichi. Vifaa vya kupima vinaonekana karibu mabango madogo yanatangaza uvuvi wa ndani. Ukuta wa matofali meupe uko nyuma .

Eneo la reja reja au duka kubwa, kuna rundo la chupa za juisi ya zabibu, chamdor assorted sparkling grapes juice , zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Zina vifuniko vya dhahabu na zimetengenezwa kuonekana, kama chupa za mvinyo.

Rundo kubwa la pakiti la karatasi za choo za Hanaan zilizopangwa vizuri juu ya stendi nyekundu na njano iliyoandikwa promo katika duka kubwa. Kila pakiti ina namba kumi ikionyesha idadi ya karatasi hizo. Nyuma yake kuna rundo jingine dogo la bidhaa hizo hizo.

Ndani ya duka kubwa, kuna bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu na stendi. Upande wa kushoto, kuna mkate na bidhaa zingine za kuoka zilizopangwa kwenye stendi ya mbao yenye magurudumu ya kale. Kati ya njia kuu, kuna vizuia friji vyenye bidhaa mbalimbali na upande wa kulia kuna masanduku makubwa yaliyowekwa juu ya kila moja.

Eneo la malipo la kujihudumia katika duka kubwa, kuna vituo kadhaa vya kujilipia lenye skrini ya kugusa na vifaa vya kuchagua bidhaa. Juu ya vituo kuna mabango yenye maandishi fast lane na self-checkout yakieleza wateja watumie njia hizi.

Rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali za kusafisha na sabuni, ndani ya duka kubwa. Kuna chumba za aina tofauti tofauti, sabuni ya kufulia, sabuni ya kuoshea na bidhaa za kusafisha nyumba, zikiwa zimepangwa kwa utaratibu. Bidhaa ni za rangi mbalimbali, zikionyesha wingi wa uchaguzi kwa wateja.

Ndani ya duka kuu la Carrefour. Kuna kaunta nyingi za kulipia zikiitwa express counter . Watu kadhaa wako kwenye foleni wakisubiri huduma. Mlinzi amesimama katikati. Bidhaa mbali mbali zimepangwa vizuri. Magari ya kubeba bidhaa yanaonekana.

Duka kubwa la bidhaa la Cleanshelf. Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali. Bodhaa nyingi ni chupa nyekundu za mchuuzi. Vipande vya karatasi za choo viko kushoto. Njia ya kati ya refu ni safi. Mwanga unamulika vizuri ndani.

Ndani ya duka la Food Plus likwa na rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Katikati, kuna bango kubwa la njano lenye maandishi mekundu sizzling offers na tabasamu la picha. Bidhaa nyingi za kibinafsi na za nyumbani zimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu.

Sehemu ya mboga na matunda katika duka. Nyanya nyingi nyekundu zimewekwa kwenye vikapu na masanduku. Ndizi za manjano zimetundikwa juu ya stendi. Vitunguu, pilipili na matunda mengine yamepangwa vizuri. Bidhaa zote zinaonekana safi na za kuvutia.

Lango kubwa la duka la Carrefour. Rafu zilizojazwa bidhaa zinaonekana ndani. Njia pana ya kuingilia inakaribisha wateja. Ishara kubwa ya Welcome to Carrefour inaning'inia katikati. Kuna kaunta za malipo upande wa kushoto. Mwagaza mkali wa taa za dari unawaka.

Duka kubwa la vifaa vya nyumbani. Mashine za kufulia na vifaa vingine vya kampuni ya LG vimepangwa vizuri kwenye rafu. Kuna skrini kubwa inayoonyesha matangazo ya bidhaa. Duka linaonekana safi limepangwa na lina mwanga wa kutosha. Bidhaa zimetundikwa bei zikiwavutia wateja.

Virafu vilivyojazwa bidhaa dukani. Makopo mengi ya maziwa ya unga na manjano yameepangwa vizuri. Bidhaa nyingine za kijani zinaonekana kushoto alafu za kulia Zina chupa za mchuzi mwekundu. Bei moja inaonekana katikati ya rafu. Kila bidhaa imewekwa vizuri.

Ndani ya duka kubwa ishara ya LADIES ESSENTIALS inaonekana wazi na number 16 chini yake kuna ishara ya ESSENTIALS FOR MEN na 17 bidhaa za urembo zimepangwa kwenye rafu kushoto viatu vipo upande wakulia.

Ndani ya duka kubwa likiwa na rafu ndefu zilizojazwa vifaa vya nyumbani. Wapishi wa wali toasters na vifaa vingine vya jikoni vinaonekana vikiuzwa sakafu ni vigae vyeupe na mistari mirefu ya taa ina angaza dari. Watu wachache wanaonekana wakitembea mbali ni hali ya kisasa.

Eneo la malipo ndani ya duka kubwa. Wateja kadhaa wamesimama kwenye foleni na troli zao za ununuzi zilizojazwa. Wahudumu wa kike wamevalia fulana nyekundu na wanahudumia wateja wa Kasi. Sakafu ni vigae vyeupe na Kuna mabango yamening'inia juu.

Rafu za duka kubwa zikiwa zimejaa paketi nyingi za nepi za watoto. Bidhaa nyingi za Molifix na Huggies zinaoenkana wazi. Kuna ukubwa tofauti wa vifungashio. Rangi za kijani, samawati na nyekundu zinatambulika, baadhi zina picha za watoto wenye furaha.

Rafu ndefu zilizojazwa vinywaji mbalimbali kwenye duka kuu. Chupa nyingi za Fanta na juisi nyingine zimepangwa kwa utaratibu. Rangi nyingi zinaonekana zikiwavutia wateja. Mwanga unamulika vizuri ikionyesha usafi wa duka.

Sehemu ya duka kubwa hasa rafu ndefu zilizojaa peremende na vitafunwa vingine. Juu ya rafu, kuna mabango yenye neno Candies yakionyesha aina ya bidhaa zinazouzwa eneo hilo. Rafu zimepangwa vizuri na zimejaa mifuko na pakiti za peremende za rangi mbalimbali.

Duka kubwa la bidhaa. Rafu zimejaa vinywaji za rangi mbalimbali. Njia kati ya rafu ni pana sana. Mwanga mweupe unatoka juu. Kuna toroli za ununuzi pembeni. Bidhaa zimepangwa vizuri kabisa. Inaonekana ni mahali pazuri pa kufanya manunuzi.

Jengo kubwa la duka kuu ya Quickmart. Magari kadhaa yameegeshwa mbele ya duka yakisubiri wateja. Majina ya maduka megine kama Bata na Fresh & Easy yanaonekana juu. Anga inaonekana kuwa mawingu likionyesha hali ya hewa safi ya kawaida. Barabara ni pana.